Nguzo ya umeme iliyopo mbele ya nyumba, imefungwa nyaya za umeme kwa juu. Hii ni sehemu ya usambazaji wa huduma hii katika jamii na husaidia watu katika matumizi mbalimbali kama kutumia nishati safi na salama.

Njia mbili kubwa za usambazaji wa umeme, zikiwa zimekatiza katikati ya mtaa na kuwapa huduma za umeme wakazi. Pia kutoa fursa kama kuanzisha viwanda vidogo vidogo, na kupikia kwa kutumia nishati safi na salama.

Mtambo mkubwa na wa kisasa wa kufua umeme, pembeni kuna bomba linalotoa moshi unaozalishwa kutoka ndani, lakini kwa mbali kunaonekana milima na mabonde, hii ni aina ya uwekezaji hasa katika sekta ya nishati.

Daraja dogo lililo jegwa juu ya mto na watu wanapita pembeni kuna nguzo ya umeme iliyo na nyaya mbili na hii ni kwa ajili ya usambazaji wa nishati hasa katika wakazi wanaoishi mtaa huu na kuwasaidia kuwa na uhakika wa kutumia nishati bora na salama .

Nguzo mbili katikati kumefungwa mashine ya kupunguza na kuongeza nguvu ya umeme, hii ni kwa ajili ya wakazi wa eneo hili kwasababu hudhibiti hasa madhara yanayoweza kutokana na nguvu kubwa ya umeme.

Nguzo mbili zenye mistari ya waya juu, katikati kumefungwa mtambo unaotumika kupunguza na kuongeza nguvu ya umeme zikiwa karibu na makazi ya watu, na hii husaidia kujiepusha na athari hasa majumbani wanapokuwa wanatumia.

Mtambo wa kisasa wa kuzalisha umeme, uliopo katikati ya maji ambao umejengwa imara na pembeni umewekewa taa. Ni muhimu saana na hutoa kiasi kikubwa cha mgao.

Mradi wa kuzalisha umeme na kusambaza, uliojengwa katikati ya milima . Ni muhimu kwa kutoa huduma maeneo mengi, hasa yaliyo jirani na huu mradi , pia yaliyo mbali kuhakikisha, wanafikishiwa huduma.

Nguzo ya umeme yenye mistari ya nyaya minne kwa juu, imekatiza kwenye shamba sehemu ya kijiji, ikiwa ni njia ya kuwapelekea huduma wananchi na hii husaidia kwenye mambo mbalimbali, ikiwemo kutumia nishati safi na salama kwa kupikia.

Nguzo ya umeme ndefu yenye nyaya juu ikiwa imekatiza katikati ya makazi ya watu hii ni njia ya usambazaji wa huduma hii kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kupikia.

Mtambo wa kufua umeme, wenye mabomba mawili makubwa, mengine madogo chini. Pembeni kukivuka moshi, aina hii ya uzalishaji wa umeme ni wa kisasa na unaendana na tekinolojia.

Nyumba mbili zilizokaribiana, katikati kuna mistari miwili ya usambazaji wa umeme pia kuna nguzo zilizobeba kifaa kinachotumika, kupandisha na kushusha umeme bila kuathiri mfumo kwa watumiaji.

Nguzo ndefu yenye waya mmoja juu, mbele yake kukiwa kuna mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme, pembeni kukiwa kumezungushiwa mabati kwaajili ya usalama na kulinda watu wasiingie.

Nguzo mbili zenye nyaya pembeni zikiwa zimefungwa mtambo wa kisasa unaotumika kupunguza na kuongeza nguvu ya umeme bila kuathiri watumaji na chanzo kikuu cha uzalishaji.

Nguzo kubwa ya umeme iliyopo katikati mwa makazi ya watu yenye tangazo kuwa ni hatari. Hili huwekwa kwa sababu ya kuepusha watu wasije wakagusa na kujikinga na madhara.

Taa za trafiki. Hizi ni alama ambazo huwekwa barabarani kudhiiti na kuongoza mwenendo wa magari, lakini pia na kwa waenda kwa mguu mfano nyekundu hutoa taarifa simama, njano jiandae na ya kijani nenda.

Wanafunzi wa shule ya msingi pamoja na raia wa kawaida wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara, eneo ambalo kuna alama za wavuka kwa miguu, lakini pia kuna taa ambayo inaonesha wasimame kwanza.

Mchoro wa alama za barabarani wenye umbo la pembe tatu, ndani kuna picha ya mtu akifanya kazi na hii ni alama ambayo huwekwa barabarani, kuwapa watu tahadhari pakiwa kuna matengenezo ambayo yanaendelea.

Wajenzi wa barabara wakiwa na gari kubwa la kisasa, wanaendelea kufanya ukarabati. Aina hii ya miundombinu ikiwa bora husaidia usafirishaji kuwa rahisi, hasa kwa wanafanyabiashra na raia wa kawaida

Barabara ya lami ya njia nne ya kisasa, pembeni kote kukiwa kumefungwa taa, hii ni muhimu na ni bora, kwasababu hupunguza msongamano wa magari, hasa sehemu za mjini.

Msafirishaji akiwa amekaa kwenye pikipiki yake yenye kisanduku kikubwa nyuma. Huduma hii ni ya usafirishaji na ni muhimu hasa maeneo ya mjini, kwa sababu huepusha watu kwenda madukani bali wenyewe huagiza vitu na kuletewa nyumbani.

Mafundi wa ujenzi wa barabara, wakiwa wamesimama barabarani wanaendelea na matengenezo, pembeni yao kuna gari kubwa bora na la kisasa; linalotumika kuchanganya mchanga. Hii ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu na kufanya usafirishaji kuwa rahisi katika jamii.

Bodaboda akiwa yupo kwenye pikipiki yake amefunga mzigo nyuma tayari kwa kumpelekea mteja. Huduma hii ya usafirishaji ni bora hasa kwenye miji mikubwa kwasababu mtu huagiza kitu akiwa nyumbani na huletewa bila yeye kutoka.

Gari kubwa la kubeba taka, likiwa limesimama katikati ya jalala, watu wengi wamebeba mifuko na wanapakia taka. Udhibiti wa takataka ni muhimu kwasabau huzuia milipuko ya magonjwa mbalimbali.

Shimo refu lililojengwa kwa matofali imara, hili hutumiwa kwenye udhiti wa taka zinazokusanywa maeneo mbalimbali ya mji na vijijini, na hii husaidia kuepusha na magonjwa ya milipuko.

Watu wawili wamesimama katikati ya jalala la takataka, wameshika viroba wanaendelea kuzipakia. Mbele yao kuna gari kubwa na la kisasa na lenyewe linaendelea kufanya usafi eneo hili. Huu ni udhibiti wa takataka.

Gari kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani na nyeupe mbele, lipo mtaani linazunguka lina kusanya taka. Huu ni aina ya udhibiti hasa maeneo ya mjini, hupita kila nyumba na watu kuzileta, kuzipakia na kwenda kuzihifadhi sehemu maalumu.

Pipa la kuwekea taka lenye rangi ya buluu likiwa sehem ya chooni ndani kilichojengwa vizuri na cha kisasa. Hii ni muhimu na kwa ajili ya uthibiti wa taka zinazoweza kusababisha mlipuko wa magonjwa hasa kwa binadamu.

Sehemu iliyorundikwa takataka za aina mbalimbali, huku nyingine zikiwa zimechomwa. Hii ni aina ya udhibiti hasa watu huzikusanya kutoka sehemu mbalimbali, kama kwenye makazi ya watu, sehemu za mjini na kuzileta hapa kwa ajili ya kuziteketeza, ili kusafisha mazingira na kujiepusha na magonjwa mbalimbali hasa ya milipuko.

Gari kubwa la kubeba takataka linalopita mtaani kuzikusanya likiwa limesimama katikati ya barabara, watu wengine wamesimama chini, wengine juu ya gari hilo wakipokea taka kwa ajili ya kwenda kuzitupa.

Wafanyakazi wa usafi maeneo ya mjini wapo wanazibua mtaro ambao kuna takataka zimeziba, na kuzikusanya pembeni hii ni kwa ajili ya udhibiti hasa maeneo yenye msongamano ya watu, kuwaepusha na magonjwa yatokanayo na aina hii ya uchafu.

Gari kubwa na la kisasa la kubeba takataka. Nyuma yake kukiwa kuna watu wanazikusanya , ndani ya majumba za watu, na kupita mtaani kuzipakia. Udhibiti wa aina hii, ni muhimu na ni bora kwasababu hujiepusha na milipuko ya magonjwa.

Wafanyakazi wa mazingira wakiwa ndani ya jengo wanaendelea kupiga deki. Hii ni aina ya usafi ambayo inatumia maji kusafisha sehemu ya eneo hilo. Hii hudhibiti takataka lakini pia huepusha na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kulipuka kutokana na uchafu.

Kikapu kikubwa chenye rangi ya bluu na matundu madogo madogo, hiki hutumika katika udhibiti wa taka hasa maeneo ya majumbani, maofisini ili kuepusha milipuko ya magonjwa.

Watu watatu wamesimama kandokando ya barabara, mmoja ameshika koleo mwingine ameshika mfagio lakini wa mwisho ameshika kiroba wanaendelea kufanya usafi na kuthibiti taka hasa maeneo ya makazi ya watu.

Watu wawili wakiwa wameshika takataka kuzipandisha kwenye gari, wengine wapo juu kwa ajili ya kuzipokea. Aina hii ni udhibiti wa taka hasa maeneo ya mjini na yenye idadi kubwa ya watu, ili kuepukana na magonjwa ya mlipuko.

Wafanyakazi wa usafi maeneo ya mjini wakiwa wamesimama sehemu wanaendelea kusafisha taka na kuzipakia kuziweka kwenye gari, hii ni aina ya udhibiti na husaidia hasa kuepusha milipuko wa magonjwa kwenye msongamano wa watu.

Mapipa matatu ya rangi nyeusi yenye matairi chini yaliyopo katikati mwa kiwanja; haya hutumika kuwekea taka hasa kwa watu wanaotembea kwa mguu na kukatiza katika eneo hili na kulifanya kuendelea kuwa safi.

Gari kubwa na la kisasa likiwa linaendelea kuchimba kwa ajili ya kupata maji, huu ni uwekezaji katika jamii na hulenga kuzalisha na kusambaza maeneo yote, kwa wenye uhitaji wa huduma hii muhimu.

Matanki mengi yenye rangi nyeusi, yakiwa juu ya nyumba tofauti tofauti, pembeni yamewekewa mabomba, yanayotumika kusambaza maji. Hii hutumika, kwenye majengo marefu.

Tanki kubwa lenye rangi nyeusi, ikiwa katikati ya nyumba imewekewa mabomba pembeni, madogo madogo kwaajili ya usambazaji wa maji ndani na nje.

Wahandisi wa maji wakiwa wamesimama kwenye mtaro mkubwa waliouchimba, kwa chini wamepitisha bomba na wanaendelea kulifunga. Hii ni kwa ajili ya usambaziji wa maji katika makazi ya watu, na sehemu nyingine mbalimbali.